Mtaalamu wa afya ya kinywa akiendelea kumhudumia mgonjwa wake kwa kutumia njia na vifaa vya kisasa na vya kiteknolojia, ili kuhakikisha mgonjwa huyo anapata huduma stahiki kulingana na maradhi yake na si vinginevyo.

Wataalamu wa afya ya kinywa wakiendelea kumuangalia mgonjwa huyo mwenye maradhi hayo ya kinywa, wakitumia vifaa vya kisasa vya kitaalamu na vya kiteknolojia zaidi, huku umakini wao ukihusika kwa kiwango kikubwa ili kuweza kufanikisha na kuhakikisha wanampatia mgonjwa huyo huduma stahiki.

Matabibu hawa ambao ni wataalamu wa afya ya kinywa wakiendelea kumchunguza mgonjwa wao kwa kutumia njia za kisasa na vifaa mbalimbali vya kitaalamu na vya kitekinolojia zaidi. Ili kuhakikisha wanampatia mgonjwa huyo huduma stahiki kulingana na maradhi yake.

Katika hali ya kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na yenye afya tele, kikundi cha watu hawa wameamua kujidhatiti na kujikita kuhakikisha mazingira yanaepukana na uchafu wa takataka zozote ambazo zinaweza kutumika upya na kuandaliwa tena katika viwanda wakizikusanya takataka hizi na kuzipeleka sehemu husika.

Wataalamu wa mambo mbalimbali ya afya wakiendelea na upasuaji kwa kutumia vifaa vya kisasa na vya kitekinolojia zaidi, ili kuhakikisha mgonjwa huyu anapatiwa huduma stahiki pasi na makosa ya aina yoyote.

Kundi la watu lenye mchanganyiko wanaume kwa wanawake pamoja na watoto, wakiwa na furaha ikionyesha ari waliokuwa nayo na kuhamasisha yale yanayokusudia kuchunga na kuimarisha afya ya akili na uwezo wa kifikra wa kila mtu na jamii kwa ujumla.

Mimea ambayo tayari imekisha chumwa na kuwekwa mezani ili kuweza kufanikisha zoezi la kuandaa dawa ya asili, matumizi ya dawa za asili ni muhimu na mazuri kwa afya ya kibinadamu na mwili kwa ujumla, kwani inaepukana na kemmikali katika uandaaji wake.

Zoezi la uandaaji wa dawa za asili kwa kutumia mitishamba pekee likiendelea. Matumizi ya dawa za asili ni muhimu sana na ni mazuri kwa afya ya mwili kwani inasemekana dawa za asili zinasifika kwa kutibu maradhi mengi katika mwili wa binadamu. Lakini pia huacha madhara machache au kutokuacha kabisa kutokana na kuepukana kwake na matumizi ya kemikali katika uandaaji.